Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike, wakiwa wamesimama kwa furaha baada ya kupokea mafunzo ya vitendo ya jinsi ya kutumia cherehani za kisasa kushona nguo mbalimbali. Wanamuangalia mwenzao kwa furaha; ambaye anafanya kazi hii, anashona kitambaa cha rangi nyekundu.

Mwalimu wa shule ya watu wazima akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati wakiangalia kwa umakini mmoja wao anachofundishwa juu ya ubao mweusi wenye chaki nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya wazi iliyozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, juu ya viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanapokea mafunzo kwa waalimu waliosimama mbele yao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama katika sehemu ya wazi. Wanafundishwa jinsi umeme unavyofanya kazi kwa kutumia mfano wa taa ndogo zenye rangi nyeupe na kijani zilizopangwa vizuri.

Picha ya pamoja ya kundi la watu wazima; wa rika tofauti, wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanatabasamu. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wanjiandaa kwa ajili ya kuelewesha na kufundishwa mambo mbalimbali.

Watu wazima wa jinsi ya kike na kiume, wakiwa wamesimama ndani ya hema wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu mdogo wa jinsia ya kike, kwa kutumia mabango yaliyoandikwa maandishi mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wanapokea elimu ya vitendo, kutumia kifaa kidogo chenye rangi nyeusi kilichopo juu ya meza, kilichofunikwa na kitambaa cha rangi ya bluu. Wanapata mafunzo haya bila kujali umri wao kwa ajili ya kuitegemeza jamii nzima.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamejikusanya ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu wa makamo aliyeketi katikati yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa hali inayoashiria umuhimu wa elimu kwa watu wazima katika kuendeleza jamii.

Kwa watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, wanafunzi wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanaangalia kwenye ubao ambapo mwanafunzi mwenzao kwa usimamizi wa mwalimu wanaandika juu ya ubao mweusi kwa kutumia chaki.

Kundi la watu wazima waliopata elimu ya kushonea nguo kwa kutumia mashine za kisasa wa jinsia ya kike, wakiwa wanafurahia maendeleo ya mwenzao mmoja, anayeshona kitambaa chekundu kwa kupitia mashine ya kushonea yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi watu wazima wanaopokea elimu, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wawili wawili wamekaa kwenye madawati yao, na wawili hawa wanaelekezana mambo mbalimbali wanayoyasoma kwenye vitabu vilivyopo juu ya madawati.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, kundi la watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyekaa mbele yao anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati yaliyopangwa kwa msitari, wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wakiwa wanafundishwa na kuelekezana kitu kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kwa madawati yaliyopangwa kwa mstari, huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anakagua kazi zao zilizoandikwa vizuri juu ya madaftari.

Katika muendelezo wa kutoa elimu kwa watu wazima, kuna darasa ambalo watu wa jinsia tofauti na rika tofauti wamekaa kwa utulivu, huku wanawake wawili waliokalia dawati moja, wakiwa wanasoma mambo mbalimbali yaliyoandikwa juu ya vitabu vilivyopo juu ya madawati yao.

Kundi kubwa la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa huku wengine wamesimama, wakiwa wanapata elimu mbalimbali wakiwa wanaangalia kwa umakini mkubwa na kusikiliza.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati ya kisasa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu ya jinsia ya kiume aliesimama mbele yao.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo kwa kutumia taa na kueleweshwa kuhusiana na umeme. Watu wazima hawa wamekuja kujifunza bila kujali umri wao.

Watu wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha. Huku wamevalia barakoa zinazosaidia kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya mlipuko.

Katika mwendelezo wa kutoa elimu kwa watu wazima, watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamejikusanya wakimzunguka mwalimu; anayefundisha kwa kutumia kalamu na karatasi aliye kaa katikati yao.

Mkufunzi wa kutoa elimu kwa watu wazima kundi la watu wareka tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kwenye viti vyekundu, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama katikati yao akitumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, juu ya madawati yaliyopangwa kwa msitari huku wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wakiwa wanasoma na kuelekezana kitu kwa kutumia madaftari na vitabu vilivyopo juu ya madawati yao.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa kike amesimama karibu na rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua, mazingira ya duka hili ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma kujifunza kila siku.

Watoto wadogo wa awali na chekechea wakiwa pembezoni mwa majengo mazuri na safi yaloyopambwa kwa sehemu ya michezo, yenye bembea za rangi tofauti kama vile buluu na kija; ni ikiwa na njia za kutelezea ni eneo la kukimbia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi.

Bembea ya chuma, yenye viti vya plastiki vya rangi ya njano, bluu na kijani. Imesimama imara kwenye uwanja wa michezo wenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali kukuza misuli, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Shule ya awali nachekechea ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti tofauti na njia za kuteleza na eneo la kukimbia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi, vyote viikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo wenye mchanga wa kutosha, michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, na kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Nje ya jengo ya shule ya awali na chekechea, iliyochorwa picha mbalimbali za midoli inayopendeza kwa rangi tofauti tofauti, mwalimu wa jinsia ya kike anachungulia darasani kuhakikisha watoto wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa hili.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano. Imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia wanafunzi kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili ili kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya rangi ya njano na bluu vikiwa katika sehemu ya michezo ya watoto, michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuri yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao vizuri.

Shule ya awali ya watoto wa chekechea na wadogo, yenye majengo mazuri na safi, ikiwa imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbilia. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Bembea ya chuma ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano imesimama imara kwenye uwanja wamichezo wenye mchanga mwingi, Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili nakujifunza kushilikiana na wenzao.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, aliyejifunika vizuri kwa kitambaa cha rangi ya bluu bahari kikiwa na maua ya rangi nyeusi, anaandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe maneno ya kingereza.

Majengo ya darasa ya shule ya msingi yakiwa yamejengwa vizuri kwa uimara wa hali ya juu huku yakiwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa na mwanga wa kutosha, nje kuna maua yaliyopangwa kwa mstari yakiwa juu ya ardhi yenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Kitabu kidogo cha elimu ya msingi kikiwa na picha mbalimbali na maandishi madogo kwa makubwa, kikiwa kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi inayoeleweka, kinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike amesimama akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi, huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanamsikiliza.

Mikebe ya rangi tofautitofauti imepangwa vizuri kwenye kabati inayopatikana kwenye shule ya msingi, mikebe hii hutumika na wanafunzi wa shule hii kuhifadhi madaftari na kalamu, vyombo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kikiwa na karatasi nyeupe na picha mbalimbali, kikiwa kimeshapishwa vizuri kwa umakini na lugha nyepesi kwa maneno madogo, kimekusudika kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi katika masomo yao.

Ndani ya ofisi ya shule ya msingi juu ya kabati kuna mafaili yenye rangi ya bluu, nyeusi, kijani na nyekundu. Mafaili hayo hutumika na waalimu kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi za kinidhamu na masomo.

Jengo la shule ya msingi lililosanifiwa vizuri kwa michoro mbalimbali na rangi ya kupendeza, ina madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga na hewa ya kutosha kuingia ndani na mbele yao kuna bustani yenye maua ya rangi ya kijani kibichi na nyasi fupi.

Darasa la shule ya msingi lililo safi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi ulioko mbele, na ramani ya dunia ikining’inia ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia kwa wanafunzi hao.

Kitabu cha shule ya msingi chenye karatasi za rangi nyeupe kikiwa na picha ya watu mbalimbali na maandishi madogo yalioandikwa kwa rangi nyeusi huku yamechapishwa kwa umakini na lugha nyepesi, kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi yakiwa yamesanifiwa kwa rangi nyeupe na kijani, yakizungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopangwa kwa mpangilio na miti mirefu, huku uwazi upo kwa ajili ya michezo na shughuli zingine za watoto, ukiashiria mazingira bora ya kujifunza.

Kitabu cha shule ya msingi kikiwa na karatasi nyeupe; zilizochorwa picha mbalimbali za maelezo na kimeandikwa kwa maandishi madogo; yaliyoandikwa kwa lugha rahisi ya kueleweka. Kinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Juu ya rafu nyeupe inayopatikana katika shule ya msingi, vitabu mbalimbali vya rangi nyekundu vimepangwa juu yake, vikiwa vimechapishwa kwa umakini na kugha nyepesi, vinakusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa maneno na chaki ya rangi nyeupe, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa kwa rangi nzuri, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio unaopendeza, mbele ya mandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa ya rangi ya kijani kibichi na maua yaliyopangwa vizuri. Huku wanafunzi wachache wakiwa wanatembea katika sehemu ya awazi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume wa shule ya msingi, amesimama mbele ya darasa, akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi, ulioandikwa kwa chaki nyeupe, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao.

Karatasi yenye rangi nyeupe ikiwa imeandikwa maandishi mbalimbali na masomo ya hesabu, huku mwalimu akiwa amesahihisha kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu, ukionesha maendeleo mazuri ya mwanafunzi wa shule ya msingi aliyefanya kazi hii kwa umakini.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyejifungasha vizuri kitambaa cha rangi ya bluu bahari kikiwa na maua ya rangi nyeusi, anaandika kwenye ubao mweusi uliosafishwa vizuri kwa kutumia chaki nyeupe maneno mbalimbali ya kiingereza.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyejitandaza kwa kutumia nguo ya bluu ikiwa na maua ya rangi nyeusi, anafundisha kwa kutumia ubao mweusi akiandika maneno kwa chaki nyeupe, anafundisha wanafunzi waliotulia waliokaa nyuma yake.

Katika eneo la wazi linalopatikana kwenye shule ya msingi kuna miti mirefu yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na maua yaliyopangwa kwa mstari, ukileta mandhari ya kuvutia. Sehemu hiyo hutumika na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya michezo na shughuli mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyejifunika vizuri kwa kitambaa cha rangi ya bluu na nyeusi, akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweusi akitumia chaki nyeupe kuandika maneno mbalimbali, kwa ajili ya kuwaelekeza wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi uliandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi walio valia sare za kupendeza sana wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakimsikiliza.

Ubao wa matangazo wa shule ya msingi umewekwa ukutani, ukiwa unaonyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio. Unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi, kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpango wa majuma.

Sehemu ya jengo la shule ya msingi, lenye korido ndefu sana iliyopangwa vizuri. Sehemu hii inapakana na madarasa yenye madirisha madogo na mlango mkubwa kwa ajili ya kupitisha hewa na mwanga katika madarasa haya.

Mafaili ya rangi ya buluu, nyeusi, kijani na nyekundu yamewekwa vizuri juu ya kabati katika sehemu ya shule ya msingi, mafaili haya hutumika na walimu kuhifadhi maendeleo ya wanafunzi wao na kumbukumbu mbalimbali.

Vitabu vyenye rangi nyekundu vya shule ya msingi, vimepangwa vizuri kwenye rafu vikiwa vimerunďikwa. Vitabu hivyo vimeandikwa kwa lugha rahisi na yenye kueleweka, na vinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi.

Kitabu kidogo cha elimu ya sekondari, kilichokuwa na karatasi nyeupe na picha mbalimbali, kikiwa kimeandikwa na maandishi madogo. Kimechapishwa kwa umakini na lugha nyepesi, huku kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kikiwa na makaratasi meupe yaliyochorwa picha mbalimbali, ikiwa chini yake kuna maandishi yaliyo rahisi kufahamika. Ni nyenzo muhimu ya kuongeza uelewa kwa wanafunzi katika elimu ya shule ya msingi.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yenye mapaa ya rangi nyekundu, yakiwa yamejengwa vizuri katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mirefu ya majani ya rangi kijani kibichi; huku mbele ya shule kukiwa kuna eneo la wazi lenye nyasi fupi na bembea.

Majengo ya shule ya msingi yaliyopangwa vizuri yakiwa na ngazi zilizodhibitiwa na chuma kwa ajili ya wanafunzi wa shule hii, chini kuna maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa vizuri juu ya nyasi fupi katika eneo la uwazi la shughuli mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike akiwa mbele ya darasa akifundisha kwa kutumia ubao mweusi, ulioandikwa na chaki nyeupe. Anafundisha kwa umakini huku wanafunzi waliovalia sare wamekaa kwa utulivu juu ya madawati hayo.

Kitabu cha shule ya msingi chenye makaratasi ya rangi nyeupe na picha mbalimbali, kikiwa kimeandikwa kwa maandishi madogo waliochapishwa kwa umakini na lugha nyepesi; kimekusudiwa kubwa misaada mkubwa kwa wanafunzi katika masomo yao.

Jengo kubwa liliosanifiwa vizuri na paa ya rangi ya bluu la shule ya sekondari, likiwa limepambwa kwa maua yaliyopo mbele yao. Kukiwa na sehemu ya uwazi kwa shughuli nyingine za wanafunzi wa sekondari kama vile michezo na mstari.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike, aliyevalia barakoa, ameketi kwa utulivu juu ya kiti chake, akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi wake na kuyasahihisha kwa kutumia kalamu ya wino mwekundu.

Ndani ya darasa lenye mwangwa wa kutosha ya shule ya sekondari. Mwalimu wa jinsia ya kike ameketi kwa utulivu juu ya meza yake ya mbao akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi wake kwa kuyasahisha na kalamu nyekundu.

Jengo la shule ya sekondari lililosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na urembo, likiwa na madirisha kwa ajili ya kupitisha hewa na mwanga wa kutosha, na mbele yake kuna uwazi ambapo wanafunzi hutumia kwa ajili ya shughuli mbalimbali.

Bweni dogo la shule ya sekondari lenye sakafu nyekundu na madirisha kwa ajili ya upitishaji hewa na mwanga, kukiwa na vitanda vya chuma vyenye rangi nyeusi huku juu yake kukiwa na magodoro yaliyotandikwa vizuri na mashuka ya rangi nyeupe, katikati ya bweni hili kuna meza ndogo na viti kwa ajili ya kujisomea.

Walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakikagua na kusimamia mitihani ya wanafunzi walioketi huku wamevalia sare za kupendeza za mashati meupe na suruali za bluu. Wameketi juu ya madawati ambayo yaliyopangwa kwa mstari.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa na mwanga, madawati na viti vya rangi ya bluu vimepangwa vizuri vikiwa na kompyuta mpakato zilizopangwa juu ya madawati zinazo saidia wanafunzi kujifunza mambo mbalimbali.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha unaopita kutoka kwenye madirisha, ikiwa na vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri; ikiwa safi na yenye mazingira bora yanayowasaidia wanafunzi kujifunza masomo yao ya sayansi kwa ufanisi.

Bweni la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha ikiwa na vitanda vya rangi ya kijivu vilivyopangwa kwa mstari, juu yake kuna magodoro yaliyotandikwa vizuri na mashuka mazito ya rangi ya pinki.

Maabara ya shule ya sekondari iliyo na vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri sana, ikiwa safi na mazingira bora yanayowasaidia wanafunzi kujifunza masomo mbalimbali ya sayansi kwa ufanisi na vitendo, maabara hii inamwanga wa kutosha na hewa safi.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa vizuri huku walimu wakiwa wanapakia mitihani kwenye mifuko ya kaki, kwa ajili ya kuisafirisha ili ikasahihishwe na kugundua maendeleo ya wanafunzi wa shule hiyo.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari walimu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapakia mitihani vizuri kwenye vifungashio vya rangi ya kijani baada ya zoezi la kusimamia, wamesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapeana vitabu vilivyotoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki. Vitabu hivi hutumika kuongezea maharifa kwa ajli ya kujua nini ya kuwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jarada la njano na bluu, kikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyanzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Ndani ya darasa la sekondari lililopakwa rangi nzuri ya bluu bahari, waalimu wa rika tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama mbele ya darasa, wakiwa wanakagua vifungashio vyenye rangi ya kijani ambavyo hua na mitihani.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare za kupendeza wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kusomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa vizuri huku nje kukiwepo maua na walimu wawili wakiwa wanakagua mitihani ya wanafunzi na kuipakia vizuri kwenye bahasha za kaki, kwa ajili ya kuisafirisha na kupeleka ili ikasahihishwe na kuangalia maendeleo ya wanafunzi hao.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha somo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu waliotengeneza kwa mpira na dumu iliyobandikwa juu ya ubao. Anaonyesha sehemu mbalimbali za mfumo huu wa kutumia vidole.

Kitabu cha baiolojia cha elimu ya sekondari, chenye jalada la rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya daktari anayempima mtu macho, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Jengo kubwa la shule ya sekondari lililojengwa vizuri huku mbele ikiwa imepangwa maua mbalimbali yanayofanyana ilimi liwe la kupendeza. Mbele yake kuna uwazi kwa ajili ya shughuli za michezo za wanafunzi wa sekondari

Bweni la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha. Ikiwa na vitanda vya chuma vyenye rangi ya kijivu, vilivyopangwa kwa mstari vikiwa na magodoro yaliyotandikwa vizuri na mashuka mazito ya rangi ya pinki.

Ndani ya maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, iliyojaa vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri wa maji na mabomba, ikiwa safi na yenye mazingira bora yanawasaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa ufanisi.

Eneo la maabara ya shule ya sekondari ikiwa na mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha, ikiwa na miundombinu ya kisasa vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu. Imepangwa kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza vizuri na kwa ufanisi.

Majengo ya shule ya sekondari yenye madirisha makubwa na milango kwa ajili ya kupitisha hewa safi ndani ya darasa hili. Nje kuna vimbweta vilivyowekwa vizuri kwa ajili ya walimu na wanafunzi kukaa na kujadiliana mambo mbalimbali.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyosanifiwa vizuri kwa matofali ya kuchoma huku yakiwa na mapaa ya rangi ya kijani na njano. Mbele yake kuna masweta ya rangi ya bluu yaliyoanikwa vizuri yakitumika kama sare na wanafunzi wa shule hii.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, vinavyopatikana ndani ya maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa. Vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu, ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza vizuri.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kubwa likiwa linapitisha hewa safi kutoka kwenye madirisha makubwa. Wanafunzi wa sekondari wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani juu ya madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mistari, huku wamevalia sare za kupendeza.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza. Wamesimama ndani ya bakta nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari mwalimu wa jinsia ya kike ameketi kwa utulivu akiwa anamuelekeza mwanafunzi aliyeinama mambo mbalimbali kwa kutumia vitabu na madaftari, huku kukiwa na mafaili yanayotunza kumbukumbu za wanafunzi wake.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeusi ameketi kwa utulivu, akiwa anamfundisha mwanafunzi aliyeinama akiwa anasikiliza kwa makini, huku mbele juu ya dawati kuna makaratasi na mafaili mbalibali.

Darasa kubwa la shule ya sekondari likiwa na viti vya bluu vilivyopangwa vizuri mbele ya meza zenye kompyuta mpakato, zinazotumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kuongeza maarifa na kujifunza. Darasa hili lina madirisha yanayohakikisha mwanga unapita na hewa safi.

Majengo ya shule ya sekondari yakiwa na madarasa yenye madirisha makubwa ya vioo na milango, kwa ajili ya kurahisisha kupitisha hewa na mwanga wa kutosha. Nje kuna miti inayotoa vivuli, juu ya sehemu za kukalia na kutafakari.

Kitabu cha kemia cha shule ya sekondari kilicho na jalada ya rangi ya kijani na bluu na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara, kimechapishwa kwa makini na lugha nyepesi kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi katika masomo yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike. Akiwa amechuchumaa huku akipanga vitabu kwenye rafu za kabati zilizopangwa vizuri ndani ya darasa lenye sakafu nyekundu. Vitabu hivi hutumika na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike ameketi kwa utulivu huku amevalia barakoa, akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi yaliyopo mbele ya meza yake.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari lenye mwanga wakutosha. Wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanajisomea, huku wamevalia sare zakupendeza sana.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza sana, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha na taa zilizoko juu. Wafunzi wa chuo waliyovalia sare ya suti wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao wakifanya mtihani huku mwalimu akiwa anakagua kazi zao kwa umakini.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti wa jnsia ya kike na kiume wa chuo wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na wa kiume, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafanya kazi zao kupitia kompyuta mbele yao, wanafundishwa vizuri na mwalimu wa kike aliyesimama akihakikisha wanaelewa vizuri.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana wakiwa wamekalia viti vya rangi nyekundu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, huku wamekalia viti vya plastiki, wakiwa wanaandika mambo mbalimbali wanaofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya maktaba yenye vitabu mbalimbali. Wakiwa wamekaa kwa makundi wakijadili mambo tofautitofauti kwa usimamizi wa walimu waliokaa mbele. Wakitumia kompyuta ikielezea mambo mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa kwenye ubao mweupe.

Ndani ya maktaba kubwa sana ya kujisomea ya chuo kikuu, iliyopangwa kwa madawati yaliyokaa kwa mstari ikiwa na madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha. Wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga kutosha. Wanafunzi wa jinsia za kike na kiume wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao, huku wakiwa wanamskiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti, ambaye amesimama mbele yao, akiwa anafundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti na kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo la chuo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao. Wakitumia kompyuta kurekodi wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wa chuo kikuu, wanafunzi wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu juu ya madawati, huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maradhi, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa kiume, aliyesimama, anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta ndogo zilizopo mbele yao. Wanatumia kompyuta hizi kwa ajili kufanya kazi zao na kuongeza maarifa katika masomo yao hali itakayowandaa kwa ajili ya kuajiriwa.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi, wakiwa wamekalia madawati yaliyopangwa kwa mstari, wakijisomea kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile simu na madaftari.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje, huku wamekalia kimbweta cha rangi ya kijani, wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti na ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo huku wengine wamesimama, wakiwa wanajadiliana jambo wanaloliona kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza hii. Kila mwanafunzi akiwa anajifunza kitu.

Ndani ya darasa la kisasa la chuo kikuu, mwalmu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweupe, huku wanafunzi wametulia juu ya madawati yao wakiwa wanaandika wanachofundishwa na mwalimu kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa la chuo lenye mwanga wa kutosha kuna mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa kwa wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanasikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama huku wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na mistari myekundu, mazuri na ya kupendeza. Wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo walioketi, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya mlipuko, wameketi kwa utulivu wakiwa na msikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu nje kwenye kimbweta ,wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wengine wanasimama, wanatumia kompyuta mpakato wakiashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wamekaa juu ya madawati wakiandika mambo mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu aliyekua amesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo la chuo, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele, akifundisha kwa kutumia ubao mweupe uliopo nyuma yake.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafanya mitihani yao juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari kila mmoja akiwa amekalia dawati lake, huku mwalimu akiwa anapita na kukagua makini kazi zao.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia barakoa. Wanamsikiliza mwalimu wa chuo anayewafundisha kwa kutumia sauti, aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa umakini mkubwa kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa dogo la chuo, wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa makini, kwa kutumia ubao mweupe uliopo mbele ya darasa hili.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa tabasamu kwa kutumia: sauti, mabango na ubao mweupe uliopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao dhidi ya maradhi, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo kikuu, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao juu ya madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari, mwalimu akiwa katikati yao anasimamia.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha la chuo kikuu, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi vizuri juu ya madawati yao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia fulana zenye rangi ya chungwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu wa kike aliyevalia koti la rangi jeupe, akifundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kunyoa mtu. Wanapata maarifa haya muhimu kwa ajili ya kukuza ubunifu wao binafsi na kuwasaidia kupambana na suala ajira katika jamii.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti, wa jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki na wengine wamesimama wakiwa wanajadiliana jambo, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya dawati. Huku mwalimu akiwa amesimama akifuatilia maendeleo yao.

Ndani ya darasa dogo la chuo kikuu, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu huku wakiwa wanachukua maelekezo wanayoelekezwa na mwalimu aliyesimama katikati yao wa jinsia ya kike.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza kwa makini anacho fundisha mwalimu wa jinsia ya kiume aliye simama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya wazi iliyofunikwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Wamekaa juu ya kimbweta chenye rangi ya kijani wakiwa wanajadiliana na kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato na simu walizoshika mkononi.

Wanafunzi wa chuo, wakiwepo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, huku yana mistari mekundu, wanarusha kofia juu kwa pamoja, wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika sawa na jinsia kike na kiume, wameketi katika sehemu ya uwazi wakiwa wanajadiliana masomo yao kwa furaha kutumia kompyuta mpakato na vitabu walivyovishika mikononi.

Wanafunzi wawili wa chuo watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanapata mafunzo kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu, wakiwa na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao mkubwa wenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo kidogo wakiwa wamevalia sare za shati nyeupe na masweta ya rangi ya bluu wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa kwenye ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wamekaa ndani ya bweni lao, wakiwa wamekalia vitanda vya mbao vilivyotandikwa vizuri kwa mashuka za kupendeza, huku mmoja wao akiwa amechuchumaa akiendelea kupanga nguo kwenye kabati ndogo ya rangi ya kijani.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anafundisha kwa kutumia ubao wa kisasa, huku wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Ndani ya darasa lenye dirisha kubwa, wanafunzi wawili wa chuo, wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea kupitia kompyuta zilizowekwa vizuri juu ya meza, wanatumia kompyuta kupata maarifa ya kuwasaidia katika masomo yao.

Ndani ya darasa la chuo cha kiufundi, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea na wengine wakiwa wanasubiri mwalimu aingie, kwa ajili ya kuwapatia mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi hawa wa jinsia ya kiume wamevalie makoti yenye rangi nyekundu, na wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuwandaa na kazi za kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi aliyevalia mavazi ya kujikinga, akiwa anatumia kifaa cha kisasa kilichopo mbele yake, anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kumsaidia kukuza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya darasa linalopatikana katika chuo cha kiufundi chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa safi, wanafunzi wawili wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza yao yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Katika chuo cha ufundi na kujifunza, darasa lipo likiwa lina mwanga unaotoka kwenye madirisha makubwa huku wanafunzi wameketi kwa utulivu na mmoja wao amesimama wakiwa wanajisomea na kutengeneza vifaa kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyoko juu ya meza zao.

Wanafunzi wa rika tofauti wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wengine wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao zenye rangi nyeupe, wakipata mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na waalimu wao wakiwa ndani ya karakana ya chuo, wakiwa wanatengeneza gari ndogo huku wamelifungua milango, na wengine wamesimama huku wakiwa wanakagua maendeleo ya kazi hiyo. Wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kupitia madirisha yaliyopo nyuma yao, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa wanapata mafunzo ya vitendo wanaoandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi wamekaa ndani ya darasa dogo, lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyoko mbele yao, wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za ufundi baadaye.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa kutulia kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo mbele yake kufanya kazi. Huku mwalimu aliyevalia barakoa anatembea katikati yao akagua kazi zao kwa umakini mkubwa sana.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo likiwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa safi, wanajisomea na wengine wanatengeneza vifaa mbalimbali kw akutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza zao.

Kijana mdogo, akiwa ndani ya duka anatengeneza "tv" kwa kutumia vifaa vya kisasa, kwa kutumia elimu aliyopokea kutoka kwenye chuo cha kiufundi, kilichomfundisha mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kumuandaa kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti yenye rangi nyekundu, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakitengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa kike wa ufundi akiwa anatumia mashine ya kisasa ya kuhifadhia nguvu. Mwanafunzi huyo anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi na kuongeza ubunifu wake.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza zao zenye rangi nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kupitia madirisha yanayopitisha hewa pia, wakiwa wanatengeneza samani za mbao mbalimbali kama vile meza, kwa ungalizi na maelekezo ya vitendo ya mwalimu aliyevalia shati la bluu.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya ufundi aliyevalia nguoza kujikinga na barakoa, akiwa anaonesha uwezo wake wa kupaka rangi vitu mbalimbali. Huku walimu wakiwa wanamsimamia kwa ya kumuongezea mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya rangi ya bluu, wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia koti jeupe juu ya kutumia na kutengeneza vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyopo mbele yao vimepangwa juu ya meza.

Wakufunzi wa ufundi wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya karakana kubwa ni mwanga kutosha, wanatengeneza gari dogo kwa kutumia vifaa tofautitofauti vya kisasa kama vile spana, wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za ufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike, aliyejifunga kilemba na kuvalia koti maalumu la rangi ya bluu, amekaa pembeni ya meza ikiwa na vifaa tofautitofauti vya kutengeneza simu, anajiandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanapata mafunzo, wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na kofia ngumu. Wakijifunza taratibu jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya ni maandalizi muhimu kwao kuingia kwenye ajira, au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa, wakiwa wanatengeneza mashine ndogo iliyopo juu ya meza. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao. Hali hii inawaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa. Kila mmoja akiwa anajifunza jinsi ya kutumia kopyuta iliyo mbele ya dawati lake. Inamuandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia dirisha kubwa liliopo nyuma yao, wakiwa wanajisomea na wengine wakitumia kompyuta huko nyuma wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume waliovalia makoti maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo ya kutumia na kutengeneza kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi waliovalia miwani na nguo za kujikinga, wakiwa wanafundishwa kwa vitendo jinsi ya kuchomelea vyuma mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa na kazi za kiufundi.

Wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo, wanafunzi wa ufundi stadi wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama wao, wanajifunza hatua kwa hatua namna ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa vya ujenzi, mafunzo haya huwapa maandalizi ya ajira au kujiajiri kwenye sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wameketi ndani ya darasa dogo huku juu ya madawati yao kuna vifaa mbalimbali vya kutengenezea simu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mkufunzi wa elimu ya ufundi aliye valia nguo yarangi ya bluu na balakoa, akiwa nyuma ya gari akitengeneza kwakutumia vifaa mbalimbali, anafuata mafunzo ya vitendo yanayo mwandaa kwa kazi za kiufundi nakukuza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya karakana ya chuo cha ufundi, mwanafunzi mmoja aliyevalia mavazi ya kujikinga ya usalama yupo nyuma ya gari akiwa anatengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa, anapata mafunzo ya vitendo yatakayomsaidia kwa ajili ya kazi mbalimbali za kiufundi.

Ndani ya madarasa yanayopatikana katika chuo cha ufundi, wanafunzi waliovalia nguo za bluu wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza vifaa vya simu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanaowaandaa kwa kazi ya kiufundi na kuongeza ubunifu binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa yaliyopo, wanafunzi wa ufundi stadi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wanatengeneza simu kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa elimu ya ufundi walioketi kwa utulivu huku wamevalia makoti ya rangi ya buluu, kila mmoja akiwa anafanya kazi yake kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele. Huku ukiwa kuna mwalimu wa jinsia ya kiume anayehakikisha kazi zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya rangi ya bluu, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta kwa ajili ya kuwasaidia kuongeza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo ya kujikinga ya rangi ya bluu na viatu vigumu, huku amevalia barakoa yuko nyuma ya gari akiwa anatengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa anapata mafunzo ya vitendo yatakayomsaidia katika kazi za ufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo maalumu za kujikinga, anatumia mashine ya kisasa iliyopo mbele yake. Anapata mafunzo ya vitendo yatakayomuandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, aliye valia koti la rangi ya bluu, akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, ameketi kwa utulivu ndani ya darasa akipata mafunzo ya vitendo, yatakayo mwandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Katika sehemu ya darasa cha chuo ya ufundi stadi, wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu, wakiwa wanatumia kompyuta iliyopo mbele yao, huku wamevalia mavazi ya usalama yenye rangi ya bluu na kijani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu mbele ya kompyuta zilizopangwa juu ya meza zenye rangi nyeupe kwa usimamizi wa mwalimu wanajifunza kutumia na kutengeneza kompyuta hizi kwa ajili ya kuandaa kwa kazi za kiufundi za baadae.

Ndani ya darasa lenye mwanga wakutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti maalumu ya rangi nyekundu wamezunguka juu ya meza yenye rangi nyeupe, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa ufundi wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyoko mbele yao, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za ufundi.

Ndani ya chumba cha kufanyia kazi kilichozungukwa na vitambaa vyeupe, walimu wamesimama wakiwa wanamfundisha kwa vitendo mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume. Wote wakiwa wamevalia barakoa, anayepaka rangi kwa kutumia mashine ya kisasa yenye mpira mrefu.

Ndani ya darasa la chuo, lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa yanayopatikana ndani ya darasa hili, wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa ya rangi ya bluu iliyopo juu ya meza yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa, wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wengine wakiwa wanajisomea na wengine wanatengeneza vifaa kama simu kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kujiongezea utaalamu.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mbele yao, huku mwalimu wa jinsia ya kiume alievalia koti la kijani akiwa anapita kuwaelekeza na kukagua kazi zao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya darasa linalopatikana katika chuo cha elimu ya ufundi. Wanatengeneza kompyuta mpakato ndogo kwa kutumia vifaa vyakisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi.